Hawa wanaume watatu wakiwa kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Mwanamume mmoja katikati amesimama akiwa amevaa fulana nyekundu na nyeupe na kaptura nyeusi. Wanaume wengine wawili wako kando yake, mmoja kila upande na wote wawili wanatumia magongo ya kutembelea.

Hili ni eneo wazi lenye udongo mekundu na mimea michache, mbali kidogo, kuna mti mrefu na baadhi ya majengo ya miundo usio bainika vizuri. Inaonekana kama eneo la mashambani, au viungo vya mji ambapo ardhi bado haijaendelezwa kikamilifu.

Hii ni bango la kufundisha lenye alfabeti nzima ya kiingereza kuanzia herufi a hadi z zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Chini ya bango hilo la alfabeti kuna sehemu nyingine yenye mandhari nyekundu iliyo na nakshi ya rangi rangi na juu yake kuna herufi kubwa zenye kuunda neno happy birthday .

Hii ni jengo lenye kuta za mawe na paa lenye vigae vyekundu. Kuna milango miwili ya mbao iliyofunguliwa na dirisha lenye fremu ya kijani. Mbele ya jengo, kuna ardhi ya rangi ya machungwa na nyasi kijani kibichi. Pia kuna bomba ya maji ya mvua.

Huu ni ubao mweupe mkubwa labda ya darasani au ofisi. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu ya ubao ingawa si rahisi kusoma. Upande wa kushoto wa ubao kuna mlango unaoonekana wazi kidogo na chini ya ubao kuna ufagio na ndoo ya rangi ya pinki.

Hili ni jengo refu linaloonekana kuwa na ghorofa kadhaa, labda shule, chuo au jengo la makazi. Jengo limejengwa kwa matofali mekundu na lina madirisha mengi. Mbele ya jengo, kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye mimea ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri.

Hivi ni rundo la vitabu uliopangwa vizuri juu ya meza. Vitabu hivyo vina jalada la rangi ya buluu na nyeupe. Inaonekana kuwa vipya au vimetunzwa vizuri, pengine vimefungwa kwa plastiki. Kuna vitabu vingine vya njano nyuma na pia kuna nyaya kadhaa zimetapakaa chini ya meza.

Huyu ni mwanaume mmoja akiendesha baiskeli ya kisasa ya mbio kwenye barabara iliyo wazi. Amevalia mavazi maalum ya kuendesha baiskeli ambayo ni jezi yenye rangi nyeusi na mistari pamoja na kaptura iliyong'aa. Pia amevaa kofia ngumu nyeupe ya miwani. Baiskeli yake ina rangi ya kijani kibichi iliyokolea.

Hii ni kifutio cha ubao ambao ni mweusi kikiwa kimewekwa kwenye ukuta wenye rangi ya kijani kibichi juu na vigae vyeupe chini. Sakafu ina vigai vya rangi ya kahawia iliyokolea.

Hawa ni wanariadha wawili wakikimbia kwenye uwanja, mwanaume anaonekana amevaa fulana ya rangi ya chungwa na kaptula nyeusi. Huku mwanamke anaonekana kuwa mwanariadha mwenye ulemavu wa macho, amevaa nguo za kukimbia za rangi ya kijani na nyeusi, na miwani maalum ya kufunika.

Huyu ni mwanamke mlemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anajiandaa kurusha mkuki. Anaonekana kuwa katika mashindano ya riadha au mazoezi. Kuna watoto wawili wamesimama yake wakitazama na mmoja wa watoto ameinama karibu na kiti chake cha magurudumu.

Hii ni kundi la wanaume inaonekana kama timu ya soka wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa miguu wenye nyasi bandia. Wanaume wengi kati yao wanatumia magongo na wengine wanaonekana kuwa na miguu bandia, jambo linaloashiria kuwa ni timu ya walemavu.

Hili ni jengo la ghorofa mbili. Inaonekana kama nyumba. Ina balkoni kubwa yenya umbo la mviringo kwenye ghorofa ya kwanza ikiwa na mbao nyeusi za chuma kama ulinzi. Mlango wa mbele inaonekana kuwa na mbao na kuna dirisha juu yake. Sehemu ya chini ya jengo inaonekana kujengwa kwa mawe.

Hawa ni unariadha wanne wa Kenya, wanaonekana kuwa katika mashindano wa riadha. Pengine marathon au mbio ndefu, kutokana na nambari zao za mavazi, mwanariadha mmoja upande wa kulia, amevaa barakoa ya macho, kuashiria kuwa ana ulemavu wa macho na anaendesha mbio za paralympic .

Huu ni darasa tupu lenye viti na meza za shule zilizopangwa. Kuna madirisha marefu yenye mapazia meupe na mekundu yaliyoachwa wazi, yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani. Sakafu inaonekana kuwa na madoa na uchafu labda kutokana na matumizi.

Haya ni rafu mbili ya kuhifadhi vitu ndani ya chumba . Rafu ya kushoto ni ndogo na nyeupe ikiwa na chupa moja au kitu chenye umbo la chupa. Rafu ya kulia ni ndefu na ina rangi ya kahawia likiwa na vitu kadhaa ilivyowekwa juu yake kama vile vitabu au mafaili.

Hii ni meza yenye kompyuta mbili. Kila kompyuta ina skrini nyeusi, Kibodi na kipanya. Pia kuna vitabu vilivyopangwa vizuri upande wa kulia wa meza. Juu ya meza, katikati ya kompyuta hizo mbili, kuna vitu viwili vinavyofanana na vitabu au karatasi zenye mchoro.

Hiki ni kiti cha mwanafunzi wa shule kikiwa na meza ndogo iliyounganishwa upande mmoja. Kiti hicho kina fremu nyeusi ya chuma na sehemu ya kukalia na kuegemea zimetengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia.

Hii ni darasa lenye madawati kadhaa ya shule. Madawati haya yana sehemu ya juu ya mbao au kahawia na fremu za chuma nyeusi. Baadhi ya madawati yanaonekana kuwa na nyuso nyeupe au nyepesi. Kuna kitu chenye rangi ya chungwa kinachoonekana kama kitabu au daftari.

Huu ni mlango mwekundu uliopakwa rangi mpya uliofanyiwa ukarabati. Mlango huu una mpini wa dhahabu na upande wa juu umewekwa kioo chenye dirisha. Mlango umezungukwa na kuta ya mawe ambazo zimejengwa kwa mtindo wa kizamani.

Hii ni bango jeupe lenye maandishi ya kijani kibichi inayosemeka mahali pa mkutano wakati wa moto. Chini ya maandishi hayo kuna mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Bango hili limewekwa karibu na tanki kubwa jeusi labda ya kuhifadhi maji.

Hili ni chumba chenye kompyuta kadhaa iliyopangwa kwenye meza ndefu nyeupe. Kuna viti vyeupe vya plastiki vilivyopangwa mbele ya kila kompyuta. Kompyuta zina skrini za zamani, kibodi na kipanya. Inaonekana kama chumba cha kompyuta au maabara ya kompyuta.

Hiki ni kitabu cha ziada chenye jalada lenye rangi la waridi kinachoonekana kuwa kitabu cha kiswahili. Kimeandikwa nyota ya kiswahili na namba mbili. Juu zulia ikionyesha pengine ni cha darasa la pili.

Hili ni jengo refu linaloonekana kubwa shule au taasisi ya elimu. Liko katikati mwa sehemu yenye nyasi na uoto wa asili. Ni jengo lenye rangi ya kahawia na mabati yenye rangi ya fedha. Lina madirisha mengi yenye fremu zenye rangi ya manjano na milango ya bluu.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa miguu waliokatwa miguu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja ambaye amevalia jezi ya rangi ya dhahabu na suruali fupi nyeupe ameruka juu na kujaribu kupiga mpira angani kwa mguu wake mmoja. Anaonekana akitumia magongo mawili kumsaidia kusimama na kusonga.

Hili ni kompyuta mbili za mezani zikiwa zimewekwa juu ya meza. Kila kompyuta ina skrini nyeusi na kibodi. Pia kuna kipanya kimoja kwa kila kompyuta. Nyuma ya kompyuta hizo kuna ukuta wa rangi wa kijani kibichi na baadhi ya sehemu za ukuta inaonekana zimeng'oka rangi.

Hawa ni wanariadha wawili, mwanamme na mwanamke wakiwa wamesimama na kushikilia bendera ya Kenya. Wote wanaonekana kutabasamu na labda wameshiriki katika mashindano ya riadha. Mwanamme amevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya limeandikwa mbele na mwanamke amevaa vazi la michezo lenye jina Koech limeandikwa.

Hii ni meza yenye kompyuta mbili. Kila kompyuta ina skrini nyeusi, kibodi na kipanya. Pia, kuna vitabu vilivyopangwa vizuri upande wa kulia wa meza. Juu ya meza katikati ya kompyuta hizo mbili kuna vitu viwili vinavyofanana na vijitabu au karatasi zenye michoro.

Huyu ni mwanamme ambaye anaonekana kama ni mwanariadha, akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka. Amevaa fulana nyeusi na kaptura fupi ya rangi isiyokolea. Mchanga unamrukia kutokana na kutua kwake, kuashiria kwamba ameruka kwa nguvu.

Hili ni kundi la watu baadhi yao wakiwa kwenye viti ya makurudumu wote wakiwa nguo nyekundu na kofia nyeusi wanaonekana wakiwa katika tukio fulani pengine sherehe au kwaride baadhi yao wameshika vitu vidogo mikononi mwao

Mwanamke ameketi ndani ya boti, amevaa fulana nyekundu vyenye neno Kenya limeandikwa kifuani. Anaonekana akishikilia au kubadilisha kitu kwenye kifaa fulani ndani ya boti, labda vifaa vya kupigia makasi au vifaa vya usukani.

Huyu mwanamke aliyevaa fulana nyekundu na kilofia, akipiga makasi kwenye boti ndogo nyeupe, anaonekana kuwa na ulemavu kwani kuna kiti cha magurudumu kwani magurudumu nyeusi karibuni naye ndani ya maji. Kinachoashiria pengine amemaliza kukitumia au anatarajia kukitumia baada ya kupiga makasi.

Hili ni jengo lenye ghorofa mbili. Mbele ya jengo, kuna barabara ndogo iliyotengenezwa kwa vigae na pande zake kuna mimea iliyopangwa vizuri. Katikati ya mimea hiyo kuna mlingoti mrefu unaoonekana kama mlingoti wa bendera, umesimama wima.

Hili ni kompyuta la nyumbani iliyo na kifuatiliaji cheusi, kibodi cheusi na kipanya cheusi. Kifaa hivi vimewekwa juu ya meza nyeupe. Pia kuna waya kadhaa iliyounganishwa na vifaa hivyo. Kwa nyuma kuna nguzo au vizuizi vya kijani kibichi.

Hawa ni wanariadha wawili wakiume kwenye uwanja wa riadha .Mmoja wao aliyevaa miwani meusi na kufunika macho amelala chini akionekana kuchoka au kuumia .Mwanariadha mwingine aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa na suruali nyeusi amechuchumaa karibu naye na anaonekana kumpa msaada au kumtuliza.

Hili ni kona ya chumba labda darasa au ofisi. Kushoto kuna chati ya urefu au mtawala mkubwa uliowekwa ukutani, kati kati yao kuna ubao mweupe uliowekwa ukutani na kuna maandishi fulani juu yake.

Hii ni chumba kubwa ambacho kinaweza kuwa mkahawa, ukumbi wa kulia chakula au ukumbi wa mkutano. Kuna meza nyingi nyeupe na viti vyeupe vilivyopangwa kwa safu. Sakafu ina vigae vya rangi mbili, sehemu kubwa la kahawia na sehemu ndogo karibu na ukuta ni beije au kijivu.

Hawa ni wanaume wawili kwenye chumba kinachoonekana kama ukumbi wa mazoezi. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu na amevalia glovu za dondi akipiga ngumi mfuko mzito wa ndondi. Mwanaume mwingine amesimama karibu naye akishikilia mfuko huo.

Hawa ni wanariadha wawili wakikimbia kwenye uwanja. Mwanariadha aliye upande wa kulia amevaa fulana nyeusi na kaptura nyeusi huku yule aliye upande wa kushoto amevaa fulana ya kijani kibichi. Chini kuna jina Samuel Muchai na kiongozi wake Jean Kipchumba.